Hii ni bima ya kiafya inayojulikana kama coverbora medical ina jubilee ambayo inasaidia mtu unapotaka kuenda kuchunguza hali ya kiafya yako, unapotaka kuona daktari na pia kupewa madawa.

Kampuni la bima linalojulikana kama Life Insurance. Hili ni kampuni linalopeana bima na limetumia posta ili kuonyesha biashara yao. Kampuni hili linapeana bima linalohusisha familia, pamoja na watoto.

Hili ni trela maalumu ya kubeba gari. Trela hili imeundwa kwa njia tofauti na matrela zingine, ambayo ina uwezo wa kubeba gari tofauti tofauti. kwa mara mingi inatumika wakati ambapo kama gari mampya ili iyende yakauzwe ama wakati mtu binafsi amenunua gari na hana uwezo wa kuendesha gari hilo.

Hii ni tovuti ya KopoKopo. Hii ni peji ya nyumbani, ambayo inaonyesha jinsi ambavyo mtu anaweza kuingia katika tovuti hiyo, akitumia barua pepe na paswodi yake.

Hii ni shilingi ya elfu moja, ni shilingi ambayo ni noti kubwa nchini Kenya. Kitambo ilkua ikitumika lakini wakati huu kuna shilingi ya noti mpya iliokuja nchini hio ndio inatumika kwa wakati huu.

Mpesa ambapo inahudumia wateja, inahudumia wateja ambao wanataka kutoa pesa, ambao wanataka kuweka pesa kwenye simu zao pia inasaidia wateja kufanya huduma mbalimbali kama vile kufanya malipo ata yakitaifa, kutuma pesa kuyoka kitaifa moja hadi taifa yaugaibuni.

Ni muktadha wa sokoni ambapo bidhaa mbalimbali inauzwa kama vile viazi vikuu, nyanya, kitunguu, ndimu na pilipili.

Gari liloundwa kwa ustadiwa wa kuweza kubeba magari zingine mara mingi inatumika kubeba magari kwa kupelekea muuzaji ama mtu binafsi aliyenunua gari na ana uwezo wa kuendesha. Hii gari hutumika kumsaidia kusafirisha katika sehemu moja hadi nyingine.

Hii ni noti ya zamani ambao ni noti ya Kenya. Noti hii ni ya shilingi elfu moja. Kwenye picha ya mbele kuna picha ya raisi mstaafu mwanzilishi wa Kenya wa kwanza ambaye anajulikana kama mzee Jomo Kenyatta. Hii ndio ni noti kubwa ambayo iko nchini Kenya.

Hili ni gari la Toyota Nissan. Linatumika kubeba mzigo na nambari lake la usajili ni KDC 809 P.

Huku ni duka. Kuna vifaa tofauti tofauti ambayo inaendelea huko dukani. Kuna kama shughuli kama vile ya Mpesa, kuna mnunuzi na pia kuna bidhaa kama vile chakula, sukari na kadhalika.

Hii ni picha ya muuzaji anayeuza bidhaa ya ukulima. Kuna bidhaa kama vile nyanya, pilipili hoho, kitunguu, kuna viazi, kuna limau na kadhalika.

Gari aina la rangi ya kifedha, gari hili linapendwa sana na wanasiasa, sababu ya uwezo yake ya kukimbia kwa kasi, pia inapenda kutumiwa na maaskari ambao wanafanya uchunguzi.

Hii ni shilingi ya noti ya elfu moja. Hii ni pesa kubwa nchini Kenya. Na kwenye mbele ya noti hiyo Kuna picha ya bunge la kitaifa. Nyuma yake kuna picha ya benki kuu

Imana ni bima ya pikipiki. Inapeana bima kwa pikipiki hivyo pikipiki inapopata ajali, imana inaingilia kati na kuwapa fidia au pesa kulingana na kile ambacho kimeharibika. Kwa mwezi mmoja unalipa shilingi elfu moja mia tano, kwa mwaka mzima ni shilingi

Hapa ni sokoni, kuna aina mbalimbali ya matunda ambayo huyu muuzaji anauza, muuzaji huyu anapima matunda haya kwenye mkebe wa zesta ili kutathmini ni bei ngapi haswa inayopaswa kuuzwa.

Mahali ambapo magari zinaweza kuuzwa, mnunuzi ataingia hapa katika lile jumba aone gari linalompendeza, mwishowe ataamua gari ambalo limependeza atawalipa pesa naye ataenda na gari lake nyumbani, gari haya ni za rangi tofauti tofauti, kuna rangi nyeupe, kuna rangi nyekundu, na mwishowe kuna rangi nyeusi.

Hili ni gari la kubeba mzigo. Gari. hili linaitwa Hilux. Lina uwezo wa kubeba mzigo mzito, na pia lina nguvu, ndio maana linatumika pale mashinani.

Hii ni posta inayoonyesha kampuni ya Amaco. Ni kampuni inayopeana bima kwa ajili ya aksidenti . Inaonyesha kwamba mtu atakapochukua bima ataweza kumfaidi wakati ambapo atakuwa na shida.

Huku ni duka la saluni la akina dada, wanaweza kusukwa nywele, kunyoa na urembo wa usoni mwao. Pia kuna empesa ambaye inaweza mtu kutoa, kutuma au kuweka pesa kwenye simu yake.

Huku ni sokoni. Kuna muuzaji ambaye anauza viatu tofauti. Viatu hivi ni vya rangi tofauti tofauti. Ni vya saizi tofauti tofauti na pia, viatu hivi ni ya matumizi tofauti tofauti. Kuna ya ofisi, kuna ya kutembea na pia, kuna viatu vya mazoezi.

Jumba la kuuza magari. Hapa lina magari tofauti tofauti kwa mfano, gari hili la kifedha ni gari la Mercedes Benz. Hapa hivi inajulikana kwa kuuza magari ambayo bei yao ni ya juu na magari ambayo inaenda kwa kasi sana.

Hii ni moja wapo ya soko nchini Kenya. Soko hii ina wauzaji na wanunuzi. Wauzaji hapo wanauza bidhaa sana sana ya ukulima kama vile mboga, viazi, kitunguu na nyanya.

Hii ni duka ambayo inapatikana nchini Kenya. Hili duka linafanya kazi tofauti tofauti au shughuli mbalimbali kama vile kuna Mpesa ambayo inatumika kutuma pesa, kutoa pesa. Pia, kuna vinywaji kama vile soda mbalimbali ambayo inayotoka katika kampuni ya Coca Cola. Pia, wanafanya uuzaji wa bidhaa kama vile viazi.

Hii ni baiskeli ambayo Iko mbele ya mpesa na MPESA pia Kuna duka. Baiskeli inatumika kumsafirisha mhudumu ama mwenye baiskeli katika eneo moja Hadi lingine. Pia ni chombo Cha usafiri ambayo inatumika sana nchini Kenya.

Namuona kuwa kuna mtu ambayo ametoka kununua nguo, huku ni sokoni. Manguo tofauti tofauti, ambao ni ya mitumba inauzwa huku. Kuna manguo pia ya color tofauti tofauti . Kama Kuna color ya blue ,Kuna color nyeupe, Kuna color ya manjano na color kadhalika. Wanunuzi hapa wanakuja wananunua wanalipa muuzaji nguo na muuzaji anapata Ile nguo anazo ziuza.

Pahali pa kuuza magari. Kuna aina tofauti tofauti ya magari. Kuna aina ya gari ambayo ni ya Subaru, kuna aina ya Toyota na magari hizi yana rangi tofauti tofauti, kama vile nyekundu, rangi ya fedha na rangi ya nyeusi.

Hili ni gari la Mercedes Benz ambalo ni gari maarufu sana duniani, gari hili ni la bei la juu, kwa kuwa lina nguvu na pia linaweza kwenda katika mwendo wa kasi. Ni gari lenye rangi mbili, kuna rangi ya nyeusi na pia kuna rangi ya kifedha.

Hii ni gari nyeupe. Gari ndogo kabisa aina ya Suzuki. Gari hili lina usajili wa KDH 990 J. Gari hili mara mingi linatumika kufanya usafiri huku mjini ambayo inajulikana kama usafiri wa tovuti. Mtu ukitaka kwenda mahali unaagiza gari hilo kwenye tovuti linakuja linakupeleka.

Kuna aina ya gari nne ,gari ya kwanza ni rangi la blue ya pili ni nyeusi, ya tatu ni rangi nyeupe ya nne ni rangi ya fedha alafu nyuma yake Kuna bustani

Posta hii inaonyesha bima ya afya, inaonyesha pia umuhimu wa hiyo bima, pia imeweza kuorodhesha nambari ya ambapo mtu akitaka kuwapigia anaweza kuipiga ili waweze kupata huduma kutoka bima hiyo.

Shilingi elfu moja. Shilingi elfu moja ndiyo noti kubwa inayopatikana nchini Kenya. Shilingi elfu moja ina picha ya mbele ambayo inabeba bunge la Kenya.

Hii ni manguo ya mitumba mangua haya mara mingi huletwa na meli, kwa sababu ya uzito wake, ikifika mahali ambapo imefika kama Nairobi, hapo ndipo meli hili linapelekwa katika mahali mbalimbali katika nchini Kenya, mara mingi manguo haya sii mapia yanakua yametumiwa mahali pengine ndipoza zinakuja kuuzwa kama bei ya mitumba.

Sokoni ambapo kuna bidhaa mbali mbali ya kukula vinazo uzwa. Kuna bidhaa kama vile kitunguu, kuna bidhaa kama vile pilipili hoho, kuna mlimau, kuna nyanya, kuna pia karoti. Mara mingi muuzaji anatoa hii chakula katika shamba. Chakula hii inajulikana kuwa kama chakula bora kwenye afya.

Hii ni menyu ya Safaricom. Menyu hii inamahali pa kutuma pesa, kutoa pesa, kuekeza pesa kwenye Mshwari au jinsi ya kulipa na Mpesa pia unaweza ona akaunti yako. Kando yake kuna mtu ambaye ameshika noti ya kitambo ya shilingi mia mbili.

Huku ni kwenye duka la Mpesa. Pia, hili duka linauza bidhaa tofauti tofauti. Katika Mpesa, mtu unaweza kutoa pesa au kuweka pesa au kutuma pia pesa. Pia duka hili kuna bidhaa tofauti tofauti kama vile, kuna unga, kuna sukari na kadhalika.

Shilingi kubwa ya Kenya ni noti elfu moja, hii ni noti iliyokuwa ikitumiwa kitambo, Kwa sababu tunaona kuna picha ya mzee wa kwanza ambaye alikuwa raisi wa Kenya , Jomo Kenyatta. Pia Kuna picha ya simba pale, hii shilingi elfu moja, ndio shilingi ambayo inaweza kusaidia kufanya kazi mingi.

Huku ni sokoni. Naona kuna wanunuzi na pia kuna wanunuaji. Huku sokoni wanauza bidhaa mbali mbali kama vile, kuna matunda, kuna mboga na kadhalika. Pia hii ni wakati ambapo mvua ulikuwa umenyesha mvua mkubwa. Tunaona kuna matope hadi wauzaji na wanunuzi wanavalia gambuti ili kuzuia uchafu kuingia katika mguu wao.

Hili ni gari la aina ya Nissan lina miguu minne inatumika sanasana huku Afrika kubeba abiria na mara mingi inakuanga inatumia petroli ingawaje kuna mengi ambayo inatumia diseli. Mara mingi hii gari inapendelewa kwa kuwa ni ya kampuni ambayo inaweza kusafiri kwa muda mrefu bila kuharibika.

posta la kampuni ya Jubilee inayopeana bima ya kiafya, inayopeana kuanzia shilingi mia tano kila mwezi kuenda juu.

Hili ni duka ambalo lina Mpesa, Mpesa inasaidia sana mtu yeyote kutuma au kupokea pesa, kutoa pesa, pia kuweka pesa kwenye simu yake, ndani pia kuna bidhaa tofauti tofauti ambayo inauzwa. Hii ni duka inalobeba vitu vingi.

Kampuni ya kuuza magari yenye rangi tofaut tofauti. Kuna ya rangi jeusi na rangi ya buluu, kuna rangi nyekundu na pia kuna rangi ya kifedha. Magari hii ni ya aina tofauti tofauti na ya kifedha tofauti. Mnunuzi anaenda katika kampuni hili anachukua gari linalo mpendeza katika kiwango chake cha pesa na kulipia.

Trela hili linajulikana kwa kutengenezwa kwa njia yenye ustadi ambayo inayoiwezesha kubeba magari zingine. Mara mingi, trela hizi zinatumika wakati ambapo mnunuzi amenunua gari mingi au mnunuzi hajui kuendesha gari na anahitaji gari hili lipelekwe hadi alipo.

Hili ni gari la aina ya Honda. Lina usajili ya KCM 709k. Ni la rangi la nyeupe. Hili ni gari ambalo linatumika kwa shughuli za kibinafsi.

Duka la kuuza maziwa. Duka hili limeunda posta, ili kuonyesha kwamba, wanauza maziwa ile ya njia ya stima, ambayo unaeka pesa alafu maziwa inatoka.

Hii ni duka ambao inafanya kazi tofauti tofauti. Kuna mpesa hapo. Mpesa ni Mali ambapo unaweza tuma pesa , unaweza pia toa pesa au kuweka pesa kwenye simu yako .pia Kuna bidhaa mle ndani naona hapa Kuna bidhaa ambayo hiko katika plastiki , Kuna bidhaa kama vile ya kupaka rangi na kadhalika.

Noti ya shilingi elfu moja ni noti ya dhamani ya juu zaidi ya sarafu ya Kenya. Noti hii ni mpya ambayo iliweza ikabadilishwa katika noti ya kitambo na lina jumba la hazina, mitambo ya kuzalisha umeme mfano umeme wa jua, upepo na maji. Hiyo ni picha iliyo katika nyuma ya noti.

Hii ni posta inayo onyesha bima rahisi. Hii ni bima ya watu wanaoendesha pikipiki na inaanza kwa miezi sita, kwa shilingi elfu mbili mia tano.

Muktadha wa sokoni, muuzaji anauza bidhaa tofauti tofauti kama vile ndizi, machungwa, nanasi, ovacado, viazi vitamu kuna kitunguu pia, na pia ameweza kuorodhesha kila bidhaa na bei yake.

Hili ni soko ambalo linalaojumuisha wanunuzi na wauzaji. Kuna bidhaa mbalimbali ambapo inauzwa huku sokoni. Kuna ndizi, kuna viazi, kuna mahindi, kuna karati na pia kuna kabeji. Mara mingi hivi bidhaa ni ile ambayo imetoka tu kwa shambani.

Hili ni gari la aina ya nisani hutumika huku nchini sana sana kusafiiri. Ni la rangi la kifedha na mara nyingi pia inaweza tumika kwa ajili ya kibinafsi au kubeba wageni ambao wanakuja kutazama wanyama huku nchini Kenya.

Soko ya mtumba ambayo inauza bidhaa tofauti tofauti. Mara mingi, mtumba ni bidhaa ambayo imekuwa imetumika halafu inauzwa kama bidhaa ya pili kwa mnunuzi. Bidhaa hizi ni soksi tofauti tofauti. Kuna kofia pia na mengineo.

Huku ni sokoni. Kuna bidhaa tofauti tofauti ambao inauzwa sokoni. Kuna muuzaji ambaye amekaa akishika sikio lake na ana kofia na saa mkononi mwake. Huku sokoni wanauza bidhaa kama vile: kitunguu, nyanya, ndizi na kadhalika. Kuna bidhaa mingi mingi na pia, kando yake pia kuna wauzaji ambao wanauza bidhaa kama yake.

Mahali pa kuuza magari. Kuna aina tofauti tofauti ya magari yenye rangi tofauti tofauti na yenye ukubwa wa kiwango tofauti tofauti. Kuna magari kama vile ya kampuni ya Prado, Mitsubishi, Toyota na mengine mengi.

Mpesa app ni programu rasmi ya safarikom inayotumiwa kufanya biashara ya kifedha kwa urahisi kutumia simu ya mkononi. Imebuniwa kuboresha huduma ya mpesa kuliko kutumia menyu ya kawaida ambayo ni *234#.

Hii ni pesa ambayo inatumika kwenye nchi ya Kenya. Kuna shilingi elfu moja, kuna shilingi mia tano, kuna shilingi mia mbili. Hizi pesa ni pesa ya noti wala sio pesa ya mashilingi. Hili ni pesa ambayo inatumika kununua bidhaa tofauti huku nchini Kenya.

Gari la aina la Nissan. Gari hili inatumika nchini Kenya, sana sana inatumika kwa kubeba abiria kutoka katika eneo moja hadi lingine. Pia ni gari ambayo linaeza kutumiwa kwa njia ya kibinafsi ili kusaidia mwenye gari kufanya mambo yake ya kibinafsi kaa kubeba mizigo.

Huku ni duka la kuuza maziwa. Duka hili linatumia vifaa kama vile ATM. ATM inamuezesha mnunuzi kueka pesa na badaye maziwa inatoka kulingana na pesa ambacho amekiweka.

Muuzaji ambaye anauza bidhaa ya ukulima kama vile viazi, kitunguu na nyanya. Bidhaa hizi ni bidhaa asili ambayo imetoka shambani na kila bidhaa inauzwa kulingana na bei yake.

Wauzaji wa magari tofauti tofauti. Hizi gari mara mingi hutumika kwa ajili ya kibinafsi. Magari kama vile Juke, Nissan Juke ambayo ni ya rangi nyekundu na magari tofauti tofauti kama vile Toyota Prado. Hizi magari inalingana na hitaji wa mnunuzi ambaye analipia na anapewa gari.

Hii ni duka, ina shughuli mbalimbali, tunaona kuna mpesa. Mpesa inawezesha mtu kutuma, kupokea na hata kutoa pesa. Pia katika hili duka kuna bidhaa mbalimbali ambayo inauzwa.

Baiskeli na pikipiki iko mbeleni pikipiki hii ina mteja. Mbele yake kuna duka ambaye duka hili lina mpesa, mpesa ni mahali ambapo unaweza toa pesa au kuweka pesa na pia unaweza tuma kutoka sehemu moja hadi sehemu ingine. Mtu huyu ambaye amevalia suruali ya buluu anaonekana kuwa kununua kitu kwenye duka hilo.

Hii ni kampuni ya bima ya ambayo inaitw Anzio Insuarance Agency. Inapeana bima kwanzia mwezi sita hadi mwaka mmoja. Mwezi sita ni shilingi elfu mbili mia tano na mwaka mmoja ni shilingi elfu mbili. Ilitumia njia ya kuonyeshana hii biashara yao kupitia njia ya posta na pia wakaweka nambari yao na jinsi ambavyo wanapeana hiyo bima.

Hii ni simu ambayo inaonyesha jinsi Mpesa inavyo fanya kazi kwenye simu. Mpesa inafanya kazi tofauti tofauti kama vile kutuma pesa, kupokea pesa, au kutuma pesa kwa wenye biashara kutumia pochi au kutuma pesa ulimwenguni kote.

Huku ni muktadha wa sokoni. Sokoni kuna kazi mbalimbali ambayo inaendelea kama vile uuzaji na hapa tunaona kuna uuzaji wa nguo ambao sanasana inakaa ni nguo ya kina dada kwa vile tunaona kuna sketi, kuna sweta ya kina dada pia.

Hili ni poster ya kampuni ya Madison. Hii ni kampuni ambayo inapeana bima ya kiafya na katika hii poster wanahimiza watu waweze kuchukua bima nayo kwa kuwa wana offer nzuri nzuri ya bima.

Hii ni bima ya magari. Picha hii inaonyesha kwamba kampuni hii ambayo inajulikana PSV taxi inapeana bima kwa magari tofauti tofauti. Bima hii inaenda kwa jumla ya mwezi mmoja kwa shilingi elfu tatu mia tano. Hii ni kampuni ambayo inajulikana Ykava.

Haya ni magurudumu ya gari, magurudumu haya ni mapya ambayo inatumika ili gari liweze kuenda. Magurudumu haya wakati ambapo gari limeharibika linaweza kubadilishiwa magurudumu haya kwa sababu ni mapya na ni magumu yateleze.

Hii ni gari maalumu iliyotengenezwa kwa ajili ya kubeba au kusafirisha magari kutoka sehemu moja Hadi nyingine. Hutumiwa sana na maduka za magari, waingizaji wa magari, kampuni za usafiri au hata watu binafsi wanaoamisha magari nyingi kwa wakati moja.

Bima ya nyumba, hii ni posta ambayo kampuni hii inataka ili iweze kuwasaidia kupata watu wengi. Posta hii pia imewekwa nambari ya simu, ambayo ukitaka kumjua anayo uza bima hii, unaweza kupiga katika nambari hio. Pia kuna jina ya huyo mtu mwenye bima ambaye anajulikana kama Ryan.C.Smith.

Ni mahali pa biashara, kuna biashara ambayo imenoa vyema hapa ivi ni biashara ya kuuza nyanya. Nyanya iko katika bei tofauti tofauti na kando yake pia kuna wanunuzi na wauzaji pia.

Hii ni noti ya kitambo ya Kenya. Kuna noti na pia mashilingi. Noti inaanzia shilingi hamsini, mia mbili na pia mashilingi ishirini, shilingi Tano na pia shilingi moja. Hii ni noti ambayo imeekwa kwenye meza ikiwa inahesabiwa.

Muktadhwa wa sokoni. Mahali ambapo kuna wachuuzi, kuna watu wa kuuza na kuna wa kununua. Baadhi ya bidhaa inavyouzwa ni kama vile viazi, machungwa na ndizi.

Duka la M-Pesa, duka la M-Pesa linawawezesha watumizi kutuma pesa, kuondoa pesa, kuweka pesa kwenye simu yao. Mara mingi duka la M-Pesa linawezesha kutuma pesa kutoka simu ya Safaricom hadi simu nyingine ya Safaricom. Lakini hivi karibuni inaweza kutuma hadi simu ya ambayo si ya Safaricom.

Hii posta ni ya Jubilee , ambayo inaonyesha kile ambapo mtu anaweza kupata faida akiwemo. Kuonesha kwamba bei ya chini mtu anaweza toa kwa mwaka moja ni shilingi elfu sita, mia mbili.

Katika muktadha wa wafanyi biashara, duka la mpesa pale, katika duka la mpesa naweza toa pesa pia unaweza weka pesa. Kando yake kando ya duka kuna mwanaume ambayo amekaa chini aliuza mahindi na mbele yake kuna dada ambayo amevaa buibui akipita kwenda upande mwingine.

Muktadha wa kibiashara wakati ambapo watu wawili wamesimama na kuangalia au kujadili jinsi ambavyo biashara Yao au biashara ya kampuni inavyoweza kuendelea mbele.

Muktadha wa sokoni, kuna bidhaa tofauti tofauti inayouzwa huku sokoni, kuna bidhaa kama vile nyanya, mahindi, viazi, viazi vitamu na pia kuna wauzaji na wanunuzi ambao wanakuja kununua bidhaa mbalimbali huku.

Hapa Ni pahali pa kuuza magari, kuna magari tofauti tofauti na kampuni tofauti tofauti, mnunuzi anenda kwenye hiki kampuni, anachagua gari ambayo inampendeza, akifika hapo atapewa gari kulingana na pesa yake aliyonayo.

Ni biashara kati ya muuzaji wa gari na mnunuzi wa gari. Muuzaji wa gari ni mwanadada ilhali anayenunua gari ni mwanaume. Hii ni biashara ambayo inamwezesha mtu kubadilisha gari kwa fedha.

Shilingi ya noti ya elfu moja. Hii ndio pesa kubwa nchini Kenya, ambayo katika picha ya mbele kuna jumba maalumu inayojulikana kama KICC. Hili ni jumba la kifahari sana nchini mwetu na mara mingi pia inatumika kama kituo cha kutafuta watazamaji au watalii.

Hii ni silipasi ambayo ina jina maarufu kama silipasi ya kimaasai. Hii silipasi inapenda kuvaliwa sanasana na wazungu ambapo wanapenda kututembelea sisi kama wakenya. Hii silipasi ni ya rangi tofauti tofauti na pia juu yake kuna shanga ambayo inaifanya iwe maridadi sana.

Hili ni gari la landcruiser TX ambapo ni aina ya gari ya Toyota landcruiser prado ambayo ni SUV , gari la abiria la ukubwa wa kati linalojulikana kama inayojulikana kwa nguvu kubwa na uimari, ustarehe wa ndani, uwezo wa kutembea kwenye maeneo magumu. Inafaa kwa mtumizi ya kikazi au ya kifahari.

Soko hili lina wauzaji na wanunuzi. Wauzaji wanauza bidhaa ya ukulima kama vile: viazi kuu, nyanya, mahindi, matunda, ndizi na kadhalika.

Hii ni pesa ya ambayo ni shilingi mia moja ina noti tofauti tofauti hii noti ina picha ya mzee Jomo Kenyatta kwenye mbele yake. Hii noti unaweza nunua nayo bidhaa dukani au kuweka kwenye Mpesa hii pesa ikae kwenye simu yako.

Hii ni pesa ya sarufi ambayo imetengenezwa na fedha. Pesa hii ni kama ya shilingi kumi na pia kuna ya shilingi ishirini. Pesa hii ni mingi na mara mingi, pesa hii inatumika kununua bidhaa ndogo ndogo lakini ukiongeza ijae pesa mingi, inaweza nunua pia bidhaa kubwa kubwa. Mara mingi, wanunuzi au wenye magari wanapenda kutumia hizi pesa ili wakati ambapo wanakosa chenji , iwe rahisi.

Hapa ni sokoni, kuna wanunuzi na pia kuna wauzaji, kuna matunda, kuna viazi, kuna karoti kuna ndizi iliyoiva na ndizi pia ambayo haijaiva.

Vijana wawili wameenda kwenye duka kununua bidhaa. Kuna muuzaji na hao wawili ndio wanunuzi. Hili duka linafanya shughuli mbalimbali, kama vile ina Mpesa ambayo inatumika kutoa na kutuma pesa na pia ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali, ambavyo vinauzwa ndani.

Huku ni mahali pa kuuza gari. Hii ni kwa sababu magari ambapo yanaonekana, magari haya hayana namba pleti. Hii inamaanisha mtu akitaka kununua gari anaenda hapo anachukua gari ambayo inampendeza. Kama anataka gari la kubeba mzigo anachukua lori kama anataka gari ya kibinafsi Kuna aina tofauti tofauti ya magari. Hivyo sasa ni jukumu la mnunuzi kuamua ni gari Gani ambao anataka.

Hii ni kampuni ambayo inaiwa Anziano bima. Hii kampuni inapeana bima ambayo ina cover mambo ya kinyumbani, kama vile moto, wizi, mambo ya stima ama mambo ya kiasili ambayo yanaweza kufanyika kama vile kiangazi, ukame na pia mambo ya dharura kama vile maji kuwa mingi

Mfanyibiashara akiwa sokoni anauza bidhaa tofauti tofauti kama vile kuna pilipili, kuna kitunguu kuna viazi kuna nyanya. Na tunaona upande mwingine pia kuna wananuzi ambao wananunua bidhaa kutoka pia kwa muuzaji mwingine.

Pesa ambayo inatumika nchini Kenya, kuna noti ya mia tano, kuna noti ya elfu moja ambayo ni noti kubwa nchini Kenya. Noti ya mbele noti ya mia tano ina picha ya rais mstaafu Jomo Kenyataa ,alafu kwenye picha ya elfu moja tunaona kuna picha ya banki kuu ya Kenya alafu kuna simba kando yake.

Hili ni gari la kubeba mzigo ambayo inajulikana kama Toyota Hilux. Gari hili ni lenye nguvu sana na mara mingi inatumika mashambani, mahali ambapo kuna vilima vilima na mahali ambapo barabara haijatengenezwa vizuri kwa sababu iko na nguvu ya kuingia mahali poopote.

Noti ya shilingi elfu moja ni noti kubwa sana nchini Kenya. Noti hii katika upande wa mbele ina picha ya benki kuu na upande wa nyuma ina picha ya fedha.

Huku ni sokoni ambapo mtumba unauzwa, kuna wauzaji na pia kuna wanunuzi. Kuna wanunuzi ambao wamepima na kuona kama hiyo nguo ambayo wanataka kununua inawatosha kimwili. Pia kuna bidhaa ambayo ni mpya ambayo si ya mtumba pale mbele, hiyo ni yale ambayo yametengenezwa.

Hili ni kampuni ya kuuza magari ambayo linaitwa Car Locus. Pia, wameweka nambari yao ya simu ili mtu anayetaka gari aipate kwa njia ya urahisi. Wanauza magari tofauti tofauti. Kuna kama Mercedes Benz, kuna Prado na Toyota. Magari haya ni ya bei tofauti tofauti.

Hii ni dashibodi, hii inaonyesha geji ya gari ambayo inamsaidia mwendeshaji wa gari ajue kiwango cha mbio ambao ako wakati anaendesha gari lake na pia inaonyesha kwamba hili gari linatumia mafuta ya diseli.

Hapa ni sokoni, sokoni hili lina wauzaji na pia wanunuzi hili soko linapatikana katika mtaa ambayo si ya kitajiri kulingana na jinsi manyumba ambayo yamejengwa kando ya soko hili

Hii ni posta posta hii inaonyesha jinsi inavyopeana bima ya nyumba. Posta hii ni ya kampuni ya Lets Go bima. Kampuni hii inasimamia nyumba na vitu vilivyo ndani ya nyumba.

Hii ni duka la maziwa ambayo inaitwa Kieni Dairy products limited. Inauza bidhaa za ng'ombe ambao mmoja yapo ni maziwa. Nje tuko na mnunuzi ambaye ameenda kwenye duka Hilo kununua maziwa.

Huku ni katika muktadha wa kibiashara. Kuna mnunuzi na kuna muuzaji. Kuna muuzaji ambaye amevaa koti ya buluu anamuuzia mtu ambaye amevaa shati la rangi ya kifedha gari.

Noti ya aina ya shilingi elfu moja imewekwa mezani. Noti hii ni kubwa sana nchini Kenya. Hapa mbele yake kuna picha ya mzee hayati Jommo Kenyatta ambaye alikuwa ndiye raisi wa kwanza nchini Kenya pia kuna mnara mkubwa wa KICC.

Kuna pikipiki ambayo imeegeshwa mbele ya duka hili, duka hili mlango lake imeandikwa Mpesa. Mpesa ni mahali ambapo mhudumu anaweza toa ama kuweka pesa, mbele ya mlango wa duka huo kuna maji na mitungi kadhaa ya maji iliyo na maji ndani, ndani yake kuna mwanamke pia ambaye amesimama akinunua bidhaa humo dukani.